Nguzo ndefu zimeinuliwa juu na kushikiliwa kwa uthabiti, huku nyaya za umeme zikiwa zimepita juu yake kwa mpangilio maalumu katika eneo linaloonyesha huduma za umeme na maji, zinazotolewa kwa pamoja kwa jamii.

Mitambo na vifaa vya umeme vimewekwa kwa mpangilio mzuri katika eneo maalumu, vikijumuisha taa, nyaya na vifaa vya usambazaji wa nguvu. Vyote vikiwa vinadumuishwa na kufanyiwa ukaguzi wa mara kwa mara ili kuhakikisha huduma za umeme zinaendelea kwa ufanisi na usalama katika mazingira ya kazi.

Kando ya bwawa kubwa la maji mitambo ya kisasa ya umeme, imewekwa kwa mpangilio madhubuti ikiwa na vifaa vikubwa na nyaya zinazochukua nguvu kutoka kwenye vyanzo mbalimbali. Vifaa hivi vinahakikisha usambazaji wa umeme wa kuaminika kwa maeneo ya karibu. Eneo hili linaonekana kama kituo cha nguvu cha kisasa kinachochangia maendeleo ya sekta za umeme.

Nguzo ndefu za umeme zimesimama kwa mpangilio zikiwa zimeunganishwa na nyaya nene zinazo elekezwa kwenye vifaa maalumu vya kusambaza umeme, huku baadhi ya vifaa vingine vya teknolojia vikionekana chini ya nguzo hizo kwa ajili ya huduma za umeme.

Watu wamesimama kwa utulivu kando ya barabara yenye mwangaza wa taa za barabarani zilizong'aa kwa rangi tofauti huku alama ya kuvuka barabara ikionyesha njia salama ya kuvuka; zikitoa muongozo muhimu kwa watumiaji wa barabara na kuhakikisha usalama wa watembea kwa miguu katika mazingira yenye msongamano wa magari na watu.

Magari mawili yameegeshwa kwa utaratibu katika eneo la wazi, huku watu wawili wakitembea kwa makini kando ya barabara, wakionyesha shughuli za kila siku za usafirishaji na harakati za watu katika mazingira ya mjini.

Watu kadhaa wamesimama pembezoni mwa barabara, wakitazama kwa makini magari ya aina mbalimbali yanavyopita kwa kasi ,huku baadhi yao wakionekana kuwa na safari, wakisubiri usafiri wa uma katika mazingira ya barabara yenye miundo mbinu ya kisasa.

Chumba maalumu kimeandaliwa kwa ajili ya kukusanyia taka, ambapo taka mbalimbali zimewekwa ndani kwa mpangilio mzuri kuhakikisha mazingira yanabaki safi na kuzuia uchafuzi wa mazingira, jambo ambalo ni muhimu katika usimamizi bora wa taka na afya ya jamii.

Chombo maalumu cha kuhifadhia taka, kimewekwa mahali pa wazi, kikiwa tayari kupokea aina mbalimbali za taka zinazotupwa kwa wakazi wa eneo hilo kwa ajili ya uhifadhi salama, kabla ya kusafirishwa au kuchakatwa kwa njia bora ya kimazingira.

Gari kubwa la kubeba taka limeegeshwa karibu na eneo la mkusanyiko, ambapo wanaume kadhaa wamekusanyika wakikusanya na kuweka taka kwenye mifuko ya plastiki wakifanya kazi kwa bidii, kuhakikisha mazingira yanabaki safi na salama kwa jamii.

Watu kadhaa wamekusanyika ndani ya chumba maalumu, wakiwa wanachakata taka za plastiki, zilizokusanywa kwa makini, wakitumia mbinu ya kisasa na vifaa maalumu kuhakikisha taka hizo zinarejelewa au kushughulikiwa kwa njia salama, ili kuzuia uchafuzi wa mazingira na kukuza usafi katika jamii.

Bomba kubwa la maji limewekwa juu ya uso wa ardhi likipitia eneo lenye majani, likisafirisha maji kwa ajili ya matumizi ya jamii au shughuli za kilimo. Huku miundombinu ya kuimarisha usambazaji wa maji ikiwa imejengwa kwa ustadi mkubwa.

Mabomba makubwa ya maji, yamewekwa kwa mpangilio wa kisasa na kwa usahihi mkubwa, yakitolewa huduma ya usambazaji wa maji safi katika maeneo mbalimbali, kuhakikisha upatikanaji wa maji kwa urahisi na kwa usalama kwa ajili ya matumizi ya kila siku.